Hii ni bima ya kuandikisha kwa pikipiki, tunaona ni bima inayojulikana kama bima rahisi, na inashughulikia watu wenye wako na pikipiki, hasa wenye wako na pikipiki ya kibinafsi. Hapa tumeabiwa kwa mweizi mtu anaweza kulipa shilingi elfu mbili na mia tano, na mtu anaweza akatumia paybill na aandike jina yake kama account name , watu wa pikipiki wanapenda bima hii.

Haya ni magari ambayo yamewekwa hapa, ni magari ambayo yamewekwa kufwata alini, tunaoan ni magari ya ainan nyingi, kila gari iko na muundo yake , hii hari ya kwanza iko na rangi yake , alfu kuko na gari zingine ziko na rangi nyeusi na nyeupe na rangi ya samawati, kila gari iko na kazi yake na magurudumu yake ni mapya.

Ni soko kuu. Inaonekana ni soko kubwa sana, juu tunaona manguo ni mingi sana na ni ya aina tofauti. Tunaona kuna watu wengi wameenda kununua nguo na kuna watu wenye wanauza hizo manguo. Hizi ni vibanda za kuuza nguo zimepangwa kabisa kwa laini na kuna nguo nyingi sana. Inaonekana bei ya hizi manguo ni bei nafuu na kila mtu anaweza kununua.

Hili ni duka lenye linaonekana kuwa ni duka la ususi. Mtu anatumia kushuka nywele na pia anauza mafuta ya nywele mbali mbali. Tunaona kuna ndoo ya kuoshea watu nywele wakikuja. Nywele yao wakitaka kufanyiwa blowdry . Tena tunaona kuna viti mbali mbali yenye watu wanatumia kuketi wakingoja kuhudumiwa.

Haya ni magurudumu ambayo yanaoshwa, tunaoan kuna mtu anapulizai maji na yanaonekana magurudumu hayo yamepakwa sabuni, kwa sasa yanaoshwa yang'are kabisa ndio yatumike kwa gari.

Haya ni magari ambayo yanaonekana kuwa ni magari mapya na yako kwa duka sasa, ni kama yamewekwa hili iwekwe watu wenye wanataka kununua waweze kuona haya magari vizuri. Tunaona magurudumu yao yako sawa, vioo vyao viko sawa, magari yenyewe yanapendeza kabisa. Na ni gari ya haina tofauti tofauti.

Hii duka inajulikana kama Mpesa, tunaona imeandikwa hapo mpesa, pia tunaona kuna duka ingine hapo kando ya nguo. Tunaona kuna kijana mmoja amesimama hapo nje na anaonekana kuuza vitu anauzia huyu mwenye duka ya mpesa, pia tunaona kuna gesi ya kuuza na vitu mbalimbali.

Kikapu aina ya vyondo ambavyo vimetengenezwa kwa hali ya juu na muundo yake ni ya kipekee. Ni vyondo ambavyo wa kina mama wa soko wanapenda kuitumia na pia watalii wanapendanga wakikuja kutembea Kenya ndio wananunua vyondo hizi.

Ni vijani wawili ambao wamesimama hapo kwa duka na hii duka ambayo wanasimamia inaonekana kuwa ni duka ya Mpesa kwa sababu imeandikwa hapo kwa mlango ni mpesa. Tunaona wanapeana huduma za mpesa na pia wanapeana huduma za nambari za Airtel. Tunaona pia kuna mfanyakazi ambayo ako hapo ndani na anaonekana kuwa anauza pia simu.

Dhima inayojulikana kama DOMESTIC HOME INSURANCE ambapo hii dhima inazuia watu kutokana na mkasa wa moto ama wizi ama elektroniki yoyote. Inatuambia tenakuwa inaweza ikakinga mwanadamu na vitu hatuwezi jiepuika nayo kama msuko wa maji, ama vitu zingine.

Haya ni matunda wa aina nyingi tunaona ni matunda mazuri na kila mtu anahitajika kuwa anakula matunda haya. Matunda yenyewe ni matunda ya ovacado tunaona kuna matunda ya ndizi, kuna matunda ya maembe, kuna matunda ya paipai, kuna matunda ya thornmelon. Matunda yote ni matamu na yanasaidia mwili kupata nguvu na kukinga mwili.

Ni aina nyingi na tofauti ya mboga. Kunaonekana kuwa ni mboga ya kienyeji na pia kuna matunda mbalimbali. Kuna aina ya kabeji, kuna aina ya sukuma, kuna isaga ,kuna managu ,kuna dania, kuna nyanya na vitunguu na pia kuna ile inawekwa chai inaitwa rosemary .

Mtu ambaye anapima maziwa .Hapa pameandikwa kuwa ni maziwa yanauzwa. Ni maziwa freshi na yametoka kukamuliwa. Tunaona kuna mashine ya kutumia kuweka hii maziwa na mtu akikuja ndo anakuja anachota ama anachotewa kwa hiyo mashini ya ATM .

Hili ni gari ambalo linaonekana kuwa ni gari jipya. Ni gari lenye muundo ya kisasa na ni gari ambalo linapendeza. Inaonekana kuwa magurudumu yake pia ni sawasawa na bado ni mpya. Pia vioo na taa ya hii gari bado inaonekana kuwa ni mpya. Tena kuna mtu ambaye ako hapo nyuma ya hii gari.

Haya ni magari aina ya lari, Na ni magari makubwa kabisa tunaona yako na rangi mbili tofauti, Kuna rangi nyeupe na Kuna rangi ingine ambayo imetofautishwa na hiyo nyeupe tunaona haya magari ni yakutumia kubeba mizigo tena kunazingine zinatumika kama gari la shule kubeba wanafunzi.

Ni idara ya kuuza viatu, pia tunaona kuna nguo hapo nyuma yenye inauzwa bado, tunaona kuna mama mmoja ameketi, mwenye anauza hizo nguo, alafu viatu ni ya aina nyingi sana, tunaona ni ya ngozi tofauti, na ni ya rangi tofauti , kila kiatu ni aina yake, kumaanisha hii duka ni ya kuuza viatu.

Hili ni gari ambalo linaonekana kuwa jipya kabisa, tunaona liko na magurudumu mapya na kuna uwezo kuwa ndio imenunuliwa na haijatumika, tunaona ni gari ya aina yake na iko na dirisha mpya, kila kitu kwa hii gari ni mpya na tunaona imesimama kwa barabara na huko kandokando kuna magari mengine.

Hili bima ni bima la kibinafsi ambayo inakinga mtu kutokana na ajali ya kibinafsi, tunaona inatuambia kuwa ni mzuri kujikinga na inakinga watu wa baiskeli, pikipiki na magari ya kibinafsi.

Hili ni soko la kuuza chakula. Tunaona Kuna aina ya chakula aina mingi sana sana chakula ya kuongezea kwa mboga ili iongeze ladhaa. Pia tunaona Kuna matunda ya aina mbalimbali , Kuna matunda ya ndizi , Kuna matunda ya avocado , Kuna maembe, Kuna nanasi , Kuna paipai , Kuna ngwashe , Kuna duma na vitu vingine tofauti.

Ni huduma ya Jubilee Health Insurance tumeambiwa kwa picha kua hii bima inasaidia wakina mama wakati wanapoenda kujifungua. Tunaambiwa kwamba mtu unapoenda kujifungua hii bima inasaidia kulipa bei yote yenye inapatikana hospitalini na pia kukinga mtoto.

Ni noti ya elfu moja inayotumika katika nchi Kenya, tunaona kunamwenye ameshika noti hiyo ya elfu moja na kwa meza kumeekwa shillingi hamsini. Hii pesa ndio inatumika kisasa, tunaona kuna mapicha ambayo yako kwa hayo pesa na sasa ni pesa inayotumika kabisa kwa kisasa.

Ni watu wawili ambao wanapatiana pesa. Kuna mmoja ambaye ameshika noti ya elfu moja kutoka nchi ya Kenya kwa hii mkono na ni kama anataka kumpatia yule mwingine. Tunaona ni pesa nyingi sana na ni noti ya maelfu tu ya kisasa ambayo inatumika nchini Kenya.

Hii ni kichinjio ya kuuza nyama ,tunaona ni duka ya kuuza nyama ya aina mbalimbali, inaweza kuwa ni nyama ya ng'ombe, nyama ya kondoo, nyama ya mbuzi na watu wanapenda kununua nyama sana. Tunaona wafanyikazi wameva hiyo nguo ya kufanya kazi na pia wamezingatia usafi kwa hii nyumba.

Ni soko ya kuuza mboga. Tunaona ni soko kubwa ya kuuza mboga ambayo yametoka tu kwa shamba. Kuna mboga ya kienyeji anayojulikana kama sagaa na aina nyingi ya kienyeji iko hapa. Pia tunaona kuna mboga ya spinach na mboga ya sukuma wingi na ni mboga ambayo yanapendeza kabisa. Tunaona kuna mwanadada mmoja hapo amesimama na anaonekana kununua.

Ni mashini ya kuweka maziwa kisha hio maziwa inauziwa kwa watu wenye wanakuja kununua. Kuna kitu ya kufinya hapo halafu maziwa inatoka, inajulikana kama ni maziwa ta ATM . Tunaona kuna mwanadada amesimama hapo, kuna uwezo kuwa yeye ndio anauza hii maziwa na amefunga kichwa yake na kofia akavaa koti lake kuonyesha kuwa anazingatia usafi kwa hiyo kampuni ya maziwa.

Inaonekana mtu mmoja ambaye amekaa mahali pa kuuzia viatu aina ya sandals kutoka jamii ya Maasai. Ni viatu ambavyo vinapendeza kabisa na watu wengi wanapenda kununua. Ni viatu ambavyo mtu anaweza akavaa tu wakati hataki kuvaa viatu ambayo inafunika miguu yote.

Haya ni magari aina ya Mercedes. Tunaona kulingana na maandishi ambayo yameandikwa hapo juu na pia kuna vitu ambayo inaonyesha kuwa ni Mercedes. Ni aina ambayo watu wengi wanapenda. Inaonekana kuwa ni gari ya hali ya juu. Haya magari ni magari mapya. Tunaona magurudumu yao ni mapya kabisa na yanapendeza.

Kuna mtu moja na kuna watoto wawili wenye wako na furaha sana tunaona wanakula chakula pia wanakunywa kinywaji tunaona Kuna karatasi hapo ya bima ya CIC family mobisure imewekwa hapo Kwa ukuta kumanisha hawa watu wanatumia hiyo bima ya CIC .

Hii ni bima kutoka kampuni ya Shumini inaonekana ni bima ambayo anawafunika watu kutokana na ajali ya barabarani na hasa mtu binafsi tunaona kuna nambari ya simu imeandikwa hapo yenye mtu anaweza piga akasaidika kwa hiyo kampuni na tena tuna barau meme ya hiyo kampuni.

Hii ni bima ambayo inasaidia kuchunga maboma za watu hasa manyumba za watu. Tunaona inaeza ika kinga mtu ama nyumba ya mtu kwa muda wa miaka ishirini na pia inasaidia kutengeneza manyumba za watu. Tunaona inasaidia kukitokea kitu ndo wanakuja wanakusaidia ukiwa kwa shida.

Ni noti ya helfu moja, hapa inatumika kwa sasa kwa nchi ya Kenya na inatoka Benki Kuu ya Central Bank ya Kenya. Inaonekana ni noti safi Kabisa na labda ndio imetolewa kwa benki. Hii ndio ilibadilishwa ikakuwa ni hii na anatumia kwa sasa.

Ni mwanadada mmoja ambaye amesimama kando ya mti na mashine ya ATM. Tunaona pia hapo nyuma kuna duka ya kuuza vitu mbalimbali. Tunaona kuna vitu kwa makaratasi, inaonekana kuwa ni sukari ama mchele. Hii mashine ya ATM ndio watu wanaweka maziwa hasa maziwa yenye bado haijaganda na inauziwa watu. Watu wanakuja tu wanafanya hiyo mashine, maziwa ndio inakuja wanachota.

Hili ni jengo la duka tunaona imeandikwa iko na huduma za m-pesa kulingana na venye imeandikwa kwa mlango, tunaona kuna mtu ameketi hapo anaokenana kuwa amechoka, na kwa hili duka linauzwa maji ya chupa, pia inaokana huku ni kwa daktari mwenye anaitwa Ayub.

Haya ni magari, ni magari ambayo yanaonekana kuwa mapya kabisa, ni magari wa aina tofauti na ni magari amabyo yako na rangi tofauti tofauti, tunaona kuna magari nyeusi, kuna magari nyeuppe pia, tunaona hapo kuna jengo kuu yenye inaonekana kuwa ni hoteli kubwa hapo, na iko na nambari ya simu imeandikwa hapo.

Ni manoti mengi ya elfu moja tunaona picha ya raisi ya kwanza mwenye anajulikana kama wasiri Mzee jomo Kenyatta ako kwa hii noti, hii noti ilikuwa inatumika hapo awali na kwa sasa haitumiki tena, hii ni noti ya nchi ya Kenya kwa sababu ilipadilishwa kuna ingine yenye inatumika kwa sasa.

Ni wanawake watatu wanasimama wakiangalia upande ule tunaona ni kama wanapewa huduma kutoka kwa bengi juu tunaona Pali penye wamesimama imeandikwa jela wa nne, jela wa tatu na jela wa tano tunaona Kuna wafanyikazi wameketi hapo ndani wanawaudumia na kisha kuna mwingine anasubiri huko kando.

Hili gari ni jipya kabisa. Tunaona magurudumu yake iko sawa, na vioo pia iko sawa. Tunaona inaonekana ni gari ambayo inauzwa na kwa sababu ni kama haijatumika na inaka ni mpya. Inawezakuwa imeletwa kuonyeswa kwa mwenye anataka kununua kwa sababu tunaona kilakitu inaonekana kuwa mupya.

Hili ni bima ambalo tunaita fire insurance . Ni bima ambalo linakinga ujenzi kutokana na vitu kama mvua nyingi, floods , earthquakes , moto na vitu mingi kama explosion .

Hii ni bima ya nyumbani inajulikana kama Home Insurance inakinga watu inakinga boma za watu na inakinga manyumba za watu. Pia inakinga mtu kutokana na ajali ya kibinafsi ya gari ama kukitokea mkasa wa moto pia inasaidia kukinga watu.

Haya ni magari ambayo yamepangwa kwa kiwanja. Tunaona ni magari mingi ya aina tofauti na kina gari likona muundo wake. Tunaona ni magari mengi, labda kumekuwa na sherehe ama kitu fulani ndio watu wakakuja na magari zao ndio wakaweza wakaweka hapa kwa kiwanjani.

Hili ni noti la shillingi mia tano ya nchi ya Kenya. Ni noti ambayo ilikua inatumika hapo awali na kwasasa haitumiki. Hili noti liko na picha ya mwenye alikua rais wakwanza wa nchi ya Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Ni bima la Anciano Insurance Agency. Tunaona ni bima ambalo linakinga gari ya kibinafsi, kutokana na mkasa ama shida yoyote ambayo inaweza tokea. Tunaambiwa kuwa mtu ili aweze kulindwa na hii bima lazima akuwe analipa shilingi elfu moja kwa mwezi ama shilingi elfu tano kwa mwaka.

Tunaonyeshwa vitu mbali mbali, zenye zinatengenezwa. Na hizi vitu zinapendeza watu wanakuja kutembea Kenya watu wa utalii.

Kwenye soko kubwa sana, tunaona ni soko ya kuuza chakula na matunda mbalimbali. Tunaona kuna ndizi, kuna maembe, kuna matunda, kuna paipai na ovakado, kuna mboga mbalimbali na tunaona ni akina mama ndio wako hapa mbeleni na wenye wako huko nyuma ni watu vijana na akina baba.

Hili ni soko, tunaona ni soko kubwa. Ni soko la kuuza chakula kwa aina tofauti, tunaona kuna nyanya kwa wingi, kuna vitunguu, kuna viazi. Inaonekana ni soko ya kuuza tu chakula ya kuongeza mboga. Watu wengi wanapenda kununua hii kwa sababu inaongeza ladha kwa chakula na pia iko na nguvu na umuhimu kwa mwili ya binadamu.

Haya ni magari mengi tunaona yamepangwa kutoka hapa hadi huko na yanaonekana kuwa ni magari mapya kabisa na yanapendeza. Tunaona magurudumu yao angali mpya na sasa ni kama yako tu kwa mjini yamepangwa. Tunaona haoa ni mjini kubwa kulingana na jengo ambalo linaonekana pale nyuma.

Hili ni soko la kuuza chakula mbalimbali tunaona Kuna viazi zenye zimepimwa Kwa ndoo na pia Kuna karoti Kuna pilipilihoho na vitu vingine mbalimbali

Ni hoteli kubwa inaonekana iko mjini juu tunaona kuna maduka ziko hapo nyuma pia tunaona hii hoteli imejengwa kwa hali ya juu sana. Hapa tunaona magari magari ya aina tofauti tofauti yamepangwa kutoka moja hadi nyingine kuna gari nyeupe, kuna gari nyeusi na kuna pia rangi zingine.

Hili ni bima kutoka Third Party Only. Ni bima ambayo inasaidia kukinga magari hasa magari ambayo inajulikana kama taxi Tunaambiwa kuwa ili mtu kujiunga na hii bima mtu anafaa kuwa analipa shilingi elfu saba na mia tano na sabini na nne kila mwaka.

Hili ni gari linaonekana kua ni gari jipya kabisa tunaona imepakwa rangi sawa sawa yenye inapendeza kabisa na inaweza kua hii gari inauzwa. Tunaona imesimama kwa barabara na magurudumu yanaonekana yake kuwa mpya, inaonekana ni kitu tu imetoka na bado hijatumika.

Kuna magari mengi sana na tunaona kuna watu wengi wanatembea. Inaonekana hapa ni mjini kubwa kulingana na venye watu wengi wako hapo na tunaona pia magari na msongamano wa magari. Inaonekana kua huku ni mjini inayojulikana kua kuu kabisa.

Mafuriko ya maji na kuna magari ambayo yamekwama tayari kwa hio maji, na yako karibu kubebwa na hayo maji, inamaanisha kuwa kumekuwa na mvua nyingi na sasa tunaambiwa kwa maandishi kuwa tunafaa kuwa tunajikinga tuweze kuepukana na vitu ambazo zinaweza zikatukuta tu na hatuwezi kuzuilia.

Hapa ni uwanjani kuna magari mengi ambayo yamewekwa kama kuna sherehe fulani inaendelea pale kwa hema ndio maana kuna watu wamesimama simama kila mahali na pia kuna magari ambayo yamewekwa kila mahali.

Hili ni bima ya Jubilee Health Insurance . Hii bima inasaidia kukinga watu na sana sana maneno ya matibabu. Tunaona tunaambiwa kuwa hii bima ili ujiunge na hii bima mtu unafaa kulipa shilingi mia tano kwa mwezi na pia unaweza ukatuma barua ndogo kwa nambari inayo imeandikwa hapo.

Ni bima ya kibinafsi ambayo inakinga mtu kutokana na ajali ya kibinafsi ya barabara, inasaidia watu kabisa ambao wanaeza wakapata ajali hiyo ya barabara, ikiwa ni gari ya kibinafsi. Hii bima tunaonyeshwa kuwa kuna nambari yenye mtu anaweza piga, imeandikwa hapo na barua pepe pia.

Hili gari ni gari mpya. Inaonekana ni gari ambalo halijatumika. Tunaona magurudumu yake yanapendeza. Tunaona kuna jengo kubwa iko hapo nyuma yake na hili gari limesimama kwa barabara. Ni gari ambalo linapendeza sana.

Hapa ni sokoni. Kuna aina nyingi ya viatu na yanaonekana kuwa ni viatu ambayo inapendeza. Ni viatu ambavyo watu wanavipenda na kuna aina nyingi ya nguo pia. Ni nguo ya bei ya chini ama nguo yanayojulikana kama ni ya mitumba.

Haya ni magari ambayo yame pangwa, ni magari yenye muundo tofauti na aina nyingi, na ni magari yamepangwa kutoka kwa mpangilio unayo pendeza kabisa. Ni magari ambayo yana onekana yame uzwa na ni mapywa kulingana na muundo na muonekano wao.

Hili gari ni jipya tunaona magurudumu yake bado ni mpya na ni kama hata haijafanya kazi.

Ni sokoni, tunaona ni soko kubwa sana. Iko na watu wengi tunaona kuna watu wengi sana wanauza na wengine wananunua. Hii inaonekena yenye imeonyeshwa hapa karibu ni soko ya chakula juu tunaona kuna viazi, tunaona kuna ndizi, kuna mboga ya kabeji, kuna ovacado na matunda wa aina mbali mbali. Pia kuna huko kando tunaona kunauzwa manguo.

Pesa nyingi sana kwa meza zimewekwa juu ya meza ni manoti ya elfu moja kuna noti ya mia tano kuna noti ya mia mbili. Tunaona kuna manoti mingi ya elfu moja na mia tano ni pesa ambayo yanatumika sasa kwa nchi ya kenya.

huku ya kuuza chakula tunaona ni chakula ya haina nyingi, kuna vitungu tunaona nyanya, kuna viavi, tunaona kuna matunda, kuna maharagwe wa haina mbali mbali na kuna watu kwa hiyo soko kuna watu wenye wanauza wameketi hapo chini, na pia tunaona wamefunika chakula hawa kutumia umbrella

Hii ni bima kutoka Madison General Insurance, ni bima ambalo linakinga mtu binafsi kutokana na vitu mbalimbali kama ajali ya barabarani ama mkasa ya moto, tunaambiwa kuwa mtu anafaa kutafuta hii bima ili aweze akaishi maisha ambayo si ya kushtuka, tumeambiwa pia jinsi ya kupata hili bima kutokana na njia ya simu.

Hili gari ni jipyya, tunaona ni gari ya aina ya hali ya juu , na rangi yake ni rangi ya nyeusi , tunaoana pia iko na nambari yake ya gari yenye gari huwa nayo inajulikana kama number plate , sasa hio gari imeandikiwa inaonekana magurudumu ya hii gari bado ni mapya inamaanisha kwamba labda hii gari iko inonyeshanwa ili mtu anunue.

Huu ni umati wa watu wengi wakiwa wamekusanyika. Wengi wao wamevaa fulana nyekundu, na wanaonekana kuwa katika tukio la mchezo au mkutano fulani. Wanaonekana wameketi chini kwa viti na wanatazama kitu kwa umakini.

Huu kubwa inaonekana iko na watu wengi. Tunaona watu wengi wamejaa kabisa wengine wanauziwa wengine wanauza. Kuna vitu mingi tunaona nguo aina tofauti kuna viatu, kuna vitu mbalimbali na watu wamekuja kwa uwingi na kila mtu ako tu kwa shughuli zake, mwingine anachakua mwingine tunaona anatembea ni watu wamejaa hapa sokoni na inaonekana ni jiji kubwa.

Hili ni duka linaonekana duka lenye linauza vitu mingi, tunaona kuna soda aina ya pepsi, tunaona kuna maji ya chupa zimepangwa hapo na inaonekana yanauzwa hayo maji, tunaona pia hii duka kuna huduma za mpesa imeandikwa hapo nje mpesa kumanisha mtu anweza enda akaweka pesa zake kwa simu ama anaweza enda na aweke pesa kwa simu.

Ni bima ya bodaboda. Tunaona imeandikwa Bodaboda Insurance Cover .Hii bima ni ya kusaidia watu wako na pikipiki na tunaambiwa kuwa mtu anafaa kulipa shillingi elfu tatu kwa mwezi na ikiwa ni kitu kama ya kampuni, mtu anafaa kulipa shillingi elfu sita.

Hili gari inaonekana ni gari jipya na magurudumu yake iko sawa. Tunaona kila kitu iko sawa. Hili gari halijasimama na imesimama hapa kwa mlango. Ni gari ya nyeusi na inaonekana ni gari mpya kabisa na inapendeza.

Haya ni magari ambayo yanapendeza kabisa. Tunaona ni magari ambayo yako na muundo karibu sawa na ni magari ambayo yako na nguvu ya hali ya juu. Magurudumu yao yanaonekana kuwa ni mapya, tena tunaona kuna kitu ya stima imewekwa hapo na pia ya mwangaza. Yanaonekana kuwa yamewekwa yamepangwa kwa barabarani.

Haya ni magari ambayo yanaonekana yanauzwa. Tunanaona ni mpya kabisa ni gari ya aina tofauti tofauti. Tunaona kuna gari ra rangi tofauti, kuna gari nyeupe, kuna gari ya nyekundu, tunaona kuna gari nyeusi na rangi ya samawati. Inaonekana yamepangwa vizuri kwa duka na kwa hivyo, yanaonekana ni magari ambayo yanauzwa.

Ni sokoni ya kuuza chakula, tunaona ni soko kubwa sana juu iko na chakula mingi. Tunaona kuna matunda wa aina mbalimbali: kuna ndizi, kuna ndimu, kuna paipai, kuna matunda ya watermelon , kuna avocado, kuna nanazi, kuna matunda mbalimbali yenye watu wanakula na pia tunaona ni soko safi sana.

Haya ni magari yanaonekana ni magari mapya, na yapo kwa duka ya kuuza, kumaanisha haya magari yanauzwa. tunaona kuna gari ya aina nyingi. Tunaona gari ya kwanza ni gari ya rangi nyeusi. Tena tunaona kuna gari nyeupe, kuna magari nyeusi na kuna rangi ya samawati. Tunaona kuna magari wa rangi tofauti tofauti na ni magari yanayopendeza sana.

Haya ni magari ambayo yanaonekana kuwa nyuma pia ni magari ambayo yana muundo unaopendeza. Magari ambayo yamewekwa ni kama kuna uwezekano kuwa yanauzwa na yamepangwa vizuri kabisa.

Haya ni magari, magari mapya yako kwa duka la kuuza na yamewekwa ili watu waweze kuona juu wangependa kununua magari, ni magari ambayo ya na aina nyingi kuna magari meupe kuna magari mekundu kuna gari ya nyeusi pia tunaona ni ya aina tofauti tofauti na ni magari yanayopendeza.

Hilini bima la Orient Home Insurance . Ni bima ambalo linakinga wanyama wenye wanakufa nyumbani. Pia tunaona yumeonyeshwa kua ni wanyama kama mbwa ndo wanalindwa kwa kutumia hii bima. Kikitokea kitu, mtu anaweza lipwa pesa.

Ni duka ya kuuza manguo ya kushonesha vitenge, tunaona kuna mavitambaa zenye zinatumika kutengeneza nguo ya kitenge, tunaona iko na vitenge mbalimbali yenye iko na rangi tofauti tofauti na ni rangi yenye inapendeza sana, hizi manguo zimepangwa hapa ndani na inaonekana zinauzwa.

inaonekana kwamba kuna duka ambayo inajulikana kama Mpesa. Mpesa inatumika kuweka pesa kwa simu na kutoa pesa kwa simu. Wateja wengi wanatumia Mpesa tena hata kutuma pesa kutoka mtu mwengine hadi mwengine.

Inaonekana hapa kuna ndizi, ndizi ambayo inajulikana kama ndizi iko na utamu sana na watu wengi wanaipenda. Ndizi hii inapatiakana kwa soko na iko na muhimu sana kwa mwili ya binadamu. Inaonekana pia kuna kitu ya kuweka mayai hapo kando.

Hii ni duka ya mali mali, iko na vitu mingi sana. Tunaona imejaa vitu , kila kitu yenye mtu anatumia kwa nyumba iko. Pia iko na duka ya m pesa vile imeandikwa hapo kwa mlango nje. Tunaona tena kuna mtu amesimama hapo labda anauziwa na mwenye ako hapo ndani.

Ni magari mengi sana ziko hapa yenye haina tofauti tofauti, tunaona kuna malori tunaona kuna gari ya binafsi zimepangwa kwa laini kabisa na ni gari nyingi sana inaonekana hapa ni mjini juu tunaona kuna maduka mingi.

Hii ni duka kuu ya kuuza viatu. Tunaona kuna viatu ya aina nyingi imepangwa hapo chini hadi hapo juu, tena tunaona kuna mtu hapo anatembea mtu mwenye ni mzee anatembea hapo anaweza kuwa ameenda kununua kiatu.

Hii ni noti ambayo inatumika kisasa ilipo badilishwa kutoka noti yenye ilikuwa inatumika hapo awali tukakuja tukaanza kutumia hii noti ya elfu moja ndio inatumika kwa sahii kwa nchi ya kenya. Tunaona hapo kuna picha ya rais wa Kenya wa kwanza mwenye anaitwa mzee Jomo Kenyatta.

Hii ni duka, inaonekana ni duka ya kuuza maziwa. Tunaona kwa picha kuna ng'ombe imechorwa hapo. Tena kuna picha ya mtoto na picha ya mkulima akiichunga ng'ombe yake. Tunaonyeshwa kuwa kuna mashine yenye inaweza tumika, kisha mtu anachota maziwa yake anapeleka nyumbani.

Hapa tunaona ni soko kuu ambayo inatumika kuuza nyanya, inaonekana ni watu ambao wanauza nyanya kwa wingi. Nyanya zimeiva kabisaa vizuri sana, ni nyanya ambayo inapendeza, ni nyanya ambayo inasaidia mwili, ni nyanya ambayo kila mtu anapenda akitengeneza chakula.

Ni matunda mbali mbali. Tunaona kuna nyanya, tunaona kuna mapera, tunaona kuna ndimu, kuna ngwashe , kuna karoti. Kuna vitu vingi vyenye vinatumika kupika chakula.

Inaonekana magari haya yanauzwa na Bado ziko mpya tunaona ziko sawa sana na zimepangwa kutoka Moja Hadi nyingine, imepangwa Kwa lakini na gurudumu zake ziko sawa inaonekana ni gari ambayo inauzwa

Hii ni noti ya elfu moja inayotumika nchini ya Kenya. Tunaona ni noti yenye ilikuwa inatumika hapo awali na kwa sasa imebadilishwa, haitumiki tena. Tunaona kuna picha ya rais wa kwanza mwenye anaitwa Mzee Jomo Kenyatta.

inaonekana kwamba hawa ni watu wawili tofauti tunaona moja ni mwanadada na mwingine ni kijana wa kiume mwengine ni mweusi na mwingine ako na rangi nyeupe, msichana ndio ako na rangi nyeupe tunaona kuna karatasi wameshika nawanaona kwa makini sana.

Tunaona ni noti ya elfu moja ambayo ilikuwa inatumiwa kwa awali, kwa nchini mwa Kenya, tunaona picha ya rais wa kwanza wa Kenya anaitwa Mzee Jomo Kenyatta, na kuna mtu ambaye ameshika manoti hizo nyingi sana.

Hapa tunaona ni kwa soko ya chakula tunaona ni kina mama ambao wanajulikana kama mama mboga. Wanauza chakula kama mboga ya kabeji, mboga ya sukuma, kuna machungwa, kuna viazi, kuna vitunguu, kuna ovacado kuna ndizi na kuna mahindi mbichi. Watu wanapenda chakula hii.

Watu wawili wamesalimiana kwa mikono yao. Kuna mtu ameshika kufunguu ya gari na tunaona kuna gari iko hapo. Inaeza kuwa huyu mtu anapatia mtu gari juu inaonekana ni zawadi amempea. Anajaribu kumpea kifunguu ya gari.

Hii ni Mpesa app yenye mtu anaeza kutumia kuweka pesa kwa muda fulani ili aweze akatumia baadae. Kisha mtu anaweza tumia hii kitu kutuma pesa kutoka pahali pengine hadi pengine ama kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Inasaidia watu wengi kuweka pesa na mtu anatumia anapohitaji hio pesa.

Haya ni magari ya aina tofauti, tunaona kuna gari ya nyeupe na kuna gari nyeusi. Zimewekwa hapo kwa kiwanjani. Labda kumekuwa na sherehe ndio watu wakakuja wakaweka gari hapa wakaenda sherehe.

Haya ni magari ambayo yamepangwa kwa laini kutoka moja hadi nyingine. Inaonekana mahali magari yamesimama mjini na inaonekana kwamba magari haya iko na dhahabu kwa vioo na hapo kwa gurudumu.

Inaonekana hapa ni sokoni na ni soko ya kuuza manguo. Ni nguo yenye inauzwa kwa bei nafuu ama yenye mtu yeyote anaweza akanunua hizo nguo. Inaonekana hizo manguo zimepangwa vizuri kwa kamba na kuna zingine zenye ziko tu hapo chini.

Nisokoni ya kuuza chakula tunaona kuna mahindi mbichi, tunaona kuna nanasi, tunaona kuna ovakado, tunaona kuna ndizi, kunamama moja hapo anajulikana kama mama wakuuza mboga yuko hapo tu kwa anauza kwa hii soko tena tunaona kuna manyumaba zingine manymba vibanda zingine za kuuza hizi vitu.

Kuna ndizi mara mbili, ndizi yenye imeiva na ndizi yenye haijaiva. Tena kuna chakula mbalimbali kama nyanya, tunaona kuna kitunguu saumu, kuna ndimu, kuna pilipili hoho na tena kuna ndizi yenye ikona utamu sana.

Kuna magari mengi sanaa ziko hapa za aina tofauti. Tena tunaona kuna watu, kuna wenye wameketi chini, kuna wenye wamesimama na kuna mmoja anatembea. Inaonekana ni kiwanjani na labda kumekua na sherehe fulani ndio watu walikuja na magari wakaziweka hapa.

Hii ni pesa ya Kenya tunaona ni pesa ambayo ilikuwa inatumika hapo awali inaonekana ni noti ya mia. Hapo kuna rais wa Kenya ambaye anajulikana kama Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa hii nchi.

Ni noti ya nchi ya Kenya tunaona picha ya raisi ya Kwanza mwenye anajulikana kama wasiru Mzee jomo Kenyatta ni noti ya mia tano na noti ya elfu moja tunaona ni manoti ambayo yalikuwa yanatumikwa hap awali na Kwa sasa Kwa nchi ya Kenya ilipadilishwa na hayatumiki tena.

Hapa ni pa kuuza chakula mbalimbali, tunaona kuna viazi, kuna nduma na kuna ngwashe, inaonekana ni vyakula vya kuuzwa kwasababu tunaona kuna korokoro ya kupima na kuna mama mmoja mwenye ameketi kumanisha huyo ndio mama anauza chakula hiki.

Haya ni magari mengi sana yamewekwa hapa. Yanaweza kuwa haya magari yanauzwa kwa sababu yanaonekana ni magari mapya. Ni magari ya aina tofauti tunaona kuna gari ndogo ndogo na kuna zingine kubwa tena ikona rangi mbali mbali.

Haya ni magari yanayoonekana kuwa yamepangwa, yanaonekana kuwa ni magari mazuri na ni mapya, magurudumu yao ni mpya kila kitu kwa hii gari ni mpya na inaeza kuwa inauzwa, kwa sabau ziko kwa duka, inaonekana hapa ni mjini.

Ni noti ya elfu Moja ambayo inatumika kwa sasa nchini mwa Kenya. Tunaona kuna mtu moja ameshika kwa mkono na ameikunja. Inaonekana ni noti mpya kabisa na ni noti ya elfu moja.

Ni sokoni kubwa sana, tunaona kuna vitu mingi ya kuuza, inaonekana hii ya kwanza tumeonyeshwa ni soko ya chakula, ni soko ya kuuza matunda na mboga mbalimbali, tunaona kuna vitungu, viazi, ndizi, nyanya, kuna kitungu saumu, kuna pilipili hoho, kuna mboga aina ya kabechi na vitu mbalimbali.

Ni magari mawili yako hapa. Tunaona ni magari yenye bado ni mpya. Tunaona gari ya kwanza ni gari lenye rangi nyeusi na kuna gari lenye rangi nyeupe. Yanaonekana kuwa magurudumu yake yako sawa ama bado haijatumika na haijaharibika.

Ni soko kubwa sana ya kuuza chakula. Tunaona kuna chakula ya aina nyingi. Kuna matunda ya aina tofauti. Kuna ndizi, kuna ndimu, kuna maembe, avokado , tunaona kuna paipai, tunaona kuna kitunguu, kuna nyanya, kuna avokado , kuna vitu mingi ya kuuza kwa hii soko ya kukula na inapendeza.